Ili kukabiliana na magonjwa yanayotokana na maji machafu serikali imejitwika jukumu la kutengeneza vituo vya kuchotea maji masafi ili kukabiliana na janga hilo.

Kundi limebeba chupa tofauti tofauti zingine zikiwa ndogo na kubwa pamoja na kikombe, kiti kilicho pembeni kimebeba vitabu vyenye picha katikati mwa jarida. Bidhaa hivi viko labda sebuleni au katika chumba cha kukaa.

Jukumu kuu la polisi ni kuhakikisha kuwa mabo yanaenda sambamba na kila kitu kinaenda kulingana na sheria. Hivyo basi hao hujitwika jukumu la kuangalia kuwa mambo yote yanaendelea kwa ustahimili.

Kuhifadhi bidhaa tofauti. Watu hutumia vitu kama vile mikebe ama boksi ili kuzieka na kuzihifadhi katika muda unaohitajika ili kudumisha uwezo wake.

Kupitia juhudi za serikali ama mashirika ya kiserikali ili kuelimisha jamii kuhusiana na magonjwa tofauti tofauti. Hivyo basi serikali imewatuma wahudumu wa afya katika mashule ili kuanza na wale watoto ili waweze kufikisha ujumbe kuhusiana na magonjwa hayo kwa wazazi wao.

Sekta ya afya wahudumu hutumia njia mbalimbali ili kueneza ujumbe wao kuhusiana na huduma wanazoweza kuziwakilisha katika jamii ili waweze kupata pato lao la kila siku na kusaidia wanajamii wengine.

Kuna vyombo maalum waekazo watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati au wanaozaliwa wakiwa na mapungufu kadhaa kama magonjwa sugu. Vuymba hivyo huwa na wahudumu mahususi wanaowashughulikia watoto hao kila wakati.

Watu huamini njia tofauti tofauti ili waweze kupona kutokana na magonjwa yanayowazidi, wengine huamini kuwa kutumia mizimu zile za jadi ndipo wanapoweza kupona, hivyo basi kuendea waganga wao wa zamani.

Magonjwa mengine hufanya mtu kulazwa na anapopata fahamu au kupona mwili wake huhitaji zoezi ili urudi kufanya kazi kama ulivyokuwa ukifanya zamani kabla ya kulazwa.

Iwapo mmomonyoko wa ardhi inatokea kama serikali haijajitayarisha vyema, watu wengi huadhirika hivyo basi ni jukumu la wahudumu wa afya kuwasaidia watu waliohadhirika kwa namna yoyote ili waweze kuwa kivyema kiafya.

Tembe za dawa maalum huwekwa kwenye mikebe kulingana na uwezo wake kustahimili hali kwa muda ambao mgonjwa anaweza kuzitumia bila kuharibika kama uwezekano huo utakubaliwa na shirika kuu la uboreshaji afya.

Watoto hupewa chanjo ya polio ili wasiweze kuoza miguu na kukosa kutembea baadae, hii ni kutokana na maelezo katika wizara ya afya dhidi ya ugonjwa huo.

Kila sekta ya kiafya, haijastahili vyema. Basi mama aliyekaribu kujifungua, hutumia mkunga ili aweze kumsaidia kupata mtoto wake, salama salmini.

Katika sekta ya afya wagonjwa hupokezwa dawa ili ziweze kuwasaidia kukabiliana na magonjwa yanayowasili. Dawa hizi huwa saa zingine huwa vidonge ama za kunywa .Vidonge huwa na rangi tofauti. Nyingine huwa ya manjano, ya kijani ama ile ya rangi ya buluu.

Chanjo haswa ya magonjwa sugu kama vile virusi au bacteria hutiwa kwenye mikebe midogo maalum ili iendelee kudumisha uadhilifu wake wakati utakaotumiwa dhidi ya kukinga magonjwa yanayotarajiwa au dhaniwa kufuka.

Kutoa sumu na kuzuia magonjwa zaidi katika mwili ya binadamu, mtu hutumika miti shamba ili kuzitoa hizo sumu ama kutengeneza maisha yake yaendelee kuwa mema.

Mvua nyingi bila kusimama husababisha mafuriko ambayo hufanya hadi wadudu kama vile mbu kuzaana katika maji yaliyokaa kwa muda mrefu mahali pamoja hivo kusababisha magonjwa kama vile malaria kwa watu wanaoishi karibu na maji hayo.

Kemikali hatari hutiwa kwenye mikebe au mapipa mekundu ili kuonyesha hatari iliyopo, waja wanaohusika nazo nao pia hujivika vyema ili wasiadhirike kiafya kwa kuvaa glavu na magwanda ya shughuli wanayoifanya.

Kazi kuu ya muundumu wa afya ni ya kuyajali maslai ya mgonjwa wake ili kuhakikisha kupona kwake kwa kurudumia vistahilifu na kuhakikisha kuwa hamna jambo au suada lililotwatizwalo kabisa.